Inje ya chumba kumewekwa kifaa cha kuoshea mikono chenye rangi ya kijani kibichi. Kifaa hicho kimesimama juu ya stendi na kina sehemu ya kutiririsha maji. Karibu nacho kuna sabuni ya kutumia. Sakafu ni safi na mazingira yanaonyesha umuhimu wa usafi kabla ya kuingia ndani.

Duka la dawa lina rafu zilizopangwa na chupa mbalimbali za dawa. Ndani kuna meza ambapo mteja anaweza kukuhudumiwa. Baadhi ya dawa zimefungwa kwenye masanduku madogo, yenye maandishi ya rangi tofauti. Duka ni safi na lina mwangaza wa kutosha.

Watu wawili wapo ndani ya chumba wakinyunyuzia dawa kwenye kiti na meza pamoja na nyumba nzima, wamevalia barakoa na glavu kwa ajili ya usalama, mmoja anashika kifaa cha kunyunyizia dawa, huku mwingine akifuta sehemu ya meza, chumba kinaonekana kuwa na mpangilio mzuri na mazingira safi.

Baadhi ya chupa za dawa zimeekwa juu ya meza, juu ya chupa izo zimeandikwa mtiki na zingine mkoko. Zinaonyesha kwamba dawa izo zimetengenezwa kutokana na mimea. Vifuniko vya chupa zimefunikwa vizuri kuhakikisha usalama wa dawa.

Kuna chupa nyeupe ya dawa iliyo wekwa karibu na kijisanduku chake cha karatasi. Juu ya chupa na sanduku limeandikwa jina na rangi tofauti. Matumizi ya dawa hii ni kupitia njia ya mdomo na hutumika sana sana kwa watoto wadogo.

Daktari amesimama mbele ya mama na mtoto wake akiwa ameshika mdoli mwekundu mkononi. Mama naye amemshika mtoto wake kwa upole, huku akiwa na mdoli mwingine mkononi. Mtoto anaonekana kumtazama daktari kwa makini, ni kama anafuatilia maelezo.

Mtu mmoja ameketi juu ya meli ya zamani, iliyoonekana kuzeeka na kuchakaa. Amebeba mizigo mingi iliyojumuisha magunia, blanketi, na mkoba. Baadhi ya mizigo imefungwa kwa kamba, na kuwekwa kwa mpango wa haraka. Ameonekana kuhamia mahali pengine, pamoja na kila alicho nacho.

Wauguzi wawili wamesimama karibu na watoto wadogo sana, waliolala kwenye kitanda cha hospitali. Kila muuguzi amevaa sare safi, na anawaangalia watoto kwa upole. Watoto wanaonekana kuwa na umri mdogo sana, katika mazingira safi na tulivu.

Watu wawili wako ndani ya chumba wakinyunyizia dawa vijidudu. Wamevalia barakoa na glavu kwa ajili ya usalama. Mmoja anashika kifaa cha kunyunyizia dawa huku mwingine akifuta sehemu ya meza. Chumba kinaonekana kuwa na mpangilio mzuri na mazingira safi.

Dawa imehifadhiwa kwenye chupa cheupe chenye maandishi ya rangi nyeusi. Maelezo yaliyoko juu ya chupa hiyo inaonyesha kuwa ni ya dozi moja kwa mtu mmoja. Hii ni chanjo muhimu kwa kulinda afya ya watoto dhidi ya magonjwa hatari. Jina la chanjo hiyo ni MMR II.

Watu wawili wamesimama shambani huku wakifukuza wadudu wanaoruka. Wamevalia mavazi ya kawaida ilhali wanaonekana kuinua mikono yao juu, huku wakipeperusha hewani ili kuwatimua midudu. Mimea midogo imeota ardhini karibu nao.

Wamama wawili wanatembea kwenye eneo wazi kijijini, karibu na nyumba iliyoporomoka. Mmoja wao ameshikilia kipaza sauti na anaonekana kuwa anazungumza au kutoa ujumbe fulani. Mama mwingine amesimama pembeni akimsikiliza kwa makini. Wote wamevalia mavazi ya kawaida ya kijijini na wanaonekana kuwa na umoja.

Mzee amelala kitandani ndani ya chumba cha hospitali akiwa amevaa barakoa. Daktari amesimama pembeni ya kitanda na anashikilia mguu wake mmoja kwa uangalifu akijaribu kuunyosha. Uso wa mzee unaonyesha utulivu huku akitazama juu.